Kuna hoteli ndogo ya mabati ya makuti iliyo ufuoni mwa bahari , kuna miti aina tofauti zingine za nazi zilizoengemea upande moja pia kuna ngazi za kuelekeza kwenye nafasi ingine ya hoteli.

Kuna mkusanyiko wa takataka ulioko kando mwa barabara ya lami. Pia kuna maji ya taka na makaratasi aina tofauti tofauti.

Huu ni uwanja wa ndege, kuna ndege moja aina ya Jambo jet inayowashusha wasafiri, kuna watu waliobeba mifuko ya kuvuta wengine ya mgongoni waliovaa nguo tofauti kumezingirwa pia na miti tofauti.

Kuna mkusanyiko wa siasa wa kumwidhinisha Kalonzo Musyoka mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili, wamevalia kofia za samawati na kina mama kufunga vitambaa kichwani.

Hili ni kanisa la waumini wa dini ya kikristo, kuna matanki ya kuoshea mikono, kuna wahudumu wa kuelekeza wengine pia kuna hema na miti minara ya stima.

Kuna hekalu la dini ya kihindi cha Shree Kache, kuna watu kadhaa wanatembea njia ndogo na tuktuk iliyoegezwa katika lango kuu, pia kuna magari mengine na waya za stima zinazopita.

Watu wa dini ya kislamu wanakula pamoja kwa chakula kilichotayarishwa, juu ya meza kuna maji pia na nyuma ya wahumini hawa kuna milango kuu ya chuma.

Rais wa jamhuri ya Kenya William Ruto, rais wa mahakama kuu Martha Koome na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula wameshika vitabu vya maashirio ya mahakama kuu.

Hii ni bafu iliyoko na mahali pa kuoshea mkono. Pia kuna vitambaa vya kufuta na sabuni na taulo iliyoekezwa mahali ili kukausha mikono.

Kuna njia inayoelekea ufuoni mwa bahari kando kuna stima ndogo na miti iliyoweka kivuli barabarani, pia kuna nyasi zilizo kauka na ambazo hazijakauka.

Kuna mashua kubwa ya Shinner Shipping Line iliyobeba konteina kwa umbali na miji mkuu ulioko na majumba kadhaa mawingu yameachia.

Kuna waumini wa dini la Kiislamu hasa wanaume walioketi kwenye mkeka ndani ya mskiti mmoja ameshika kipasa sauti ili kuwaeleza ama kuwaelimisha wenzio kuhusu dini.

Kuna mashua ya kitalii inayoitwa Tropical Water 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 ambayo ikona mhudumu wake aliye ndani ya maji. Kuna mashua nyingine iliyoko kando. Mawingu yameachia.

Kuna boti au mashua mbili zilizo ndani ya bahari, ufuoni kuna magugu ya baharini na ngamia moja aliyelala na wahudumu wawili.

Kuna basi mbili ya masafa marefu ya kampuni ya Cool inayotokea barabara kuu. Kuna gari ndogo ilyooko mbele na Kuna mawingu mazito.

Kuna kanisa kubwa lililokaribu na mnara wa 'Vuje Opticals', kuna waya za stima, magari yaliyo kwenye barabara na watu wanaotembea kwa mguu.

Wahudumu wa Huduma Kenya wako mkutanoni kuna mtu ambaye yuaeleza ama kushikilia mkutano ule, kuna wengine waliovaa barakoa pia kuna maegesho au maonyesho kwenye televisheni za ukuta.

Kuna bango ya kanisa la waumini wa kikiristo ya A.C.K MOMBASA Memorial Cathedral. Wanaashiria kuwa ibada ya kiswahili saa tatu kamili, ya kiingereza saa moja asubuhi na ya kiingereza ya vijana ni saa tano kamili

Mji huu una majumba iliyojaa maduka kama vile Chicken Inn, Pizza Inn. Kuna tuktuk kadhaa na magari yaliyo kwenye safari zingine zimeegezwa. Pia kuna pikipiki na watu kadhaa wanaovuka barabara.

Kuna mtu aliyevaa kanzu anapita karibu na kuta ya kijani, upande wake wa kulia kuna duka la mpesa na waya ya stima.

Kuna kanisa kubwa ambayo imepakwa rangi ya nyeupe na karibu na waya za stima, kuna miti mirefu na fupi na kuna gari aina ya matatu iliyoegezwa kando.

Kuna lori la masafa marefu lililobeba tinga ya kubeba mchanga. Kando, upande wa kulia kuna magari yalioegezwa na yamezingirwa na miti.

Kuna machweo inaomulika bahari iliyozingirwa na milima pia Kuna miti mbili iliyo ndani ya maji na mawingu mazito yanaonekana Kwa umbali.

Kuna mashua nne za kitalii. Pia kwa umbali unaona msitu wa miti aina ya mikoko, pia mawingu mazito yanakusanyika.

Kuna kibanda cha makuti kinachashiria Lucys Adorable Massage kikiwa karibu na miti, na pia kuna magugu ya baharini yaliyooshwa mpaka pale.

Haya ni majengo ya kanisa ya Mavuno, Mombasa. Kuna wanakwaya wanaoimba, wameshika mikrofoni na pia kuna vyombo vya muziki.

Kuna watalii walioko ufuoni mwa bahari, wengine wana piga picha, wengine wako kwenye mazungumzo. Wamevalia nguo tofauti, kuna waliovalia nguo za manjano, kuna waliovalia kaptula na waliovalia suruali ndefu.

Kuna magari yaliyoekezwa kando ya barabara, moja ni matatu nyingine ni gari ya kibinafsi, kuna mabango ya mpesa upande wa kushoto na kulia pia kuna ghala ya taifa unga na waya za stima zinazopita karibu.

Kuna magugu ya baharini yaliyooshwa ufuoni, kuna mtu aliyevaa shati ya samawati anayetembea pia kuna majengo ya makuti mengine hayajakamilika na miti kadhaa.

Kuna mashua kadhaa kwenye bahari. Ufuoni kuna magugu ya baharini yaliyooshwa. Pia kuna watu kadhaa wanaoogelea ndani na mawingu si mazito.

Kuna mashua ya generator iliyoko kwenye bahari, kuna watatu walio ndani na kuna vihema vilivyo juu na ina bendera pia ya kijani.

Hili ni duka la makumbusho. Kuna sahani za kitambo zilzowekezwa kwenye ukuta. Nyingine imepasuka ya chineese porcelain na zingine nzima nzima.

Kuna mashua ya uvuvi uliyo na watu watatu. Ndani kuna ndoo nyeupe, mtungi wa manjano na vifaa vya uvuvi.

Kuna kungamano la wanasiasa waliyovalia skafu zilizoashiria chama cha PNU. Wameshikilia glasi ya vinywaji na kuna keki inayoashiria chama hiki.

Kuna watu kadhaa walio kwenye ufuo, kuna boti au mashua za watalii, kuna wengine waliolala 𝑐ℎ𝑖𝑛𝑖, wengine wanafanya matembezi.

Kuna hoteli kwenye ufuo wa bahari aina tofauti tofauti, pia kuna mwavuli ya samawati iliyo nje na umezingirwa na miti ya nazi, kuna magugu yaliyooshwa ufuoni.

Kuna watu waliyopanga foleni wakingoja huduma, ukutani kuna televisheni mbili, waya za stima dirisha na watu hao wamevalia nguo tofauti.

Kuna waumini wa dini ya kikristo wa Salvation Army waliyovalia sare zao nyeupe. Wanatembea kwenye barabara huu pia kando kuna miti na nyumba za mabati ya brauni.

Kuna treni aina ya SGR iliyo kwenye kituo imepakwa rangi nyeupe, ya kijani, ya manjano, na nyeusi na pia nyekundu.

Kuna vibanda kadhaa vilivyotengenezwa, ufuoni kuna mashua iliyoharibika na nyingine ya mbao. Pia kuna maguku ya bahari yaliyooshwa mawingu yameachia.

Kuna watu watatu kwenye ofisi. Mwanamke mmoja, wanaume wawili. Mmoja anamwelekeza mwingine kutumia kibiometriki. Pia kuna kompyuta na karatasi kwenye jumba hili.

Kuna waumini wa kiume wa dini la kiislamu walio kwenye swala, nje wote wamesimamia mikeka na kuekeza viatu vyao kando, wamezingirwa na miti.

Hili ni ofisi ya Nairobi General Postal Office. Kuna pikipiki kadha zilizoegezwa kando na magari. Pia kuna mhudumu anyeelekeza watu mahali pakuenda na vibango vya kuonyesha vitu ambavyo wanasaidia watu nazo.

Kuna wanariadha wawili wa kike wanaocheza mchezo wa vikapu. Pia kuna mashabiki waliyoko kando, wamevalia barakoa, mmoja akichukua video ya mchezo huu.

Kuna mtu anawaelekeza ngamia watatu wa utalii kwenye ufuo wa bahari. Pia kuna magugu yaliyooshwa na kuletwa kwenye sakafu hili.

Wahudumu wa Huduma Kenya wako mkutanoni wako wanafanya maelezo. Kuna wateja walioketi kungoja kuhudumiwa. Kuna michoro au vibango nyuma yao.

Kuna hoteli ya kifahari ya Leonard Beach Resort iliyoko ufuoni, kuna magugu yaliyooshwa karibu na lango kubwa pia kuna udongo ulioporomoka ulioko na miti ju yake.

Kuna mahali pa mapumziko ufuoni, kuna mti wa nazi na pia miti midogo midogo, unaona bahari kwa mbali na mawingu ambayo si mazito.

Kuna hoteli ya kifahari ya Frangipani Pizzeria ambayo ikona maegesho ya ya meza na viti pia kuna kibango cha kuashiria chakula ni pesa ngapi.

Kuna msikiti uliopakwa rangi nyeupe, kuna tanki juu ya msikiti huu na umezingirwa na miti tofauti tofauti na nyasi na mapambo ya maua na kuna mlango kuu mweusi.

Kuna mashine ya kreni inayoinua maconteina, kuna mhudumu aliyevalia sare ya kujikinga na pia kuna gari za masafa marefu za mzingo zinazoekezwa kando.

Kuna kiashirio cha ofisi ya usalama, pia kuna kizima moto na seti ya huduma ya kwanza karibu na mlango mweupe na nyumba hii ni ya makuti ,pia kuna nyasi na miti midogomidogo.

Hili ni duka lenye elektroniki ya vifaa vya jikoni. Kuna vya kutengenezea sharubati, vya kutengenezea kahawa na vya kutengenezea mkate wa kupaka.

Kuna matunda kama tikiti maji, maembe na nanasi zimewekwa kwa sahani nyeupe pia sharubati, kuna kisu cha kukatia chakula hiki na njugu kwenye sahani nyingine.

Kuna bodaboda tatu zilizoegezwa kando ya barabara moja ina mhudumu aliyevalia reflector , kando pia kuna mabango ya kuashiria majumba na shule tofauti.

Kuna mashua iliyowekezwa kwenye ufuo. Kuna kibango cheusi na miti mirefu, pia kuna pango zilizoko karibu, kwa umbali waona watu watatu wanaotembea na bahari kwa umbali.

Hichi ni kibango cha Ramadhani kimeandikwa kwa kimombo ""Karibu kwenye mwezi mtukufu wa Ramadan," na kimechorwa pia michoro ya Kiislamu.

Hili ni duka kuu, kuna wanunuzi wanovuta troli za kuweka vitu kuna pia engesho la sahani na vitu zakuweka kwenye fridge .

Kuna mwanaume mmoja amevalia shati la samawati anatembea kwenye njia ya vumbi kuelekea kwenye lami. Kuna mbuzi kadhaa zilizolala kwenye barabara kuu na miti kadhaa zilizo kando. Pia kuna jumba kubwa limepakwa rangi nyeupe.

Kuna vifuko aina mbili zote zina wateja wa pikipiki, tuktuk, gari ndogo, pia kuna msitu ulio kando wa bahari na mashuwa aina zingine na pia nyumba au vijumba kando.

Mji huu uko ufuoni mwa bahari. Kuna daraja lililo na magari na tukutuku, kuna watu wanaotembelea. Kuna bango linaashiria tangazo na miti.

Kuna msongamano wa magari ya mizigo, inayoelekea mbali unakaa ni msongamano mkubwa. Kando kuna msitu na pia kuna gari moja inayopitia barabara isiyofaa.

Kuna wachezaji wa tamaduni za kigiriama waliyovaa sare zao rasmi. Kuna vibango kadhaa pia kuna hema kubwa na nyasi iliyokauka.

Nje huu umezingirwa na milima. Kuna magari aina tofauti. Kuna miti na watu pia walio kwenye shughuli zao.

Hapa kuna maduka kadhaa. Kuna mtu mmoja anayeonekana kama yuko kwenye shughuli za kufanya shughli zake za kila siku, kuna pia kibao kinachoonekana kimefunguliwa, duka limefunguliwa liko wazi.

Hapa Kuna jiji, ama mji wa kisiwa. Kunaonekana pia Kuna bahari, pia kuna daraja linalounganisha mji huu kwa sehemu tofauti tofauti. Na pia Kuna majumba na maghorofa kadha wa kadha. Na pia miti kwenye mji ule.

Kuna ndege aina ya Jambo jet iliyoko kwenye uwanja, pia kuna misitu iliyozingira uwanja huu na nyasi ambayo haijakauka.

Kuna sanamu ya kuonyesha nguo iliyovaa kofia, suruale na shati ama ukipenda muonyesha mitindo kwenye duka linaonekana linauza nguo kadha wa kadha aina tofauti tofauti.

Hili ni duka la viatu vya watoto kutoka umchanga mpaka ya mkubwa za rangi tofauti tofauti. Kuna mtu aliyesimama kando ya maegezo haya.

Waumini wa kiume na kike pia watoto wa dini la kiislamu, wanaingia kwenye msikiti uliopambwa na kupakwa rangi nyeupe na kijani na virembesho tofauti tofauti.

Hizi ni ofisi za Huduma Centre. Kuna wafanyikazi wawili wa sekta mbali mbali. Mmoja yuaonekana kwenye komyuta, mwingine yuapekuapekua makaratasi ya kazi. Kuna maboxi ambayo yamejaa makaratasi, nafikiri ya kazini na huyo ambaye yuko kwenye kompyuta anakaa ndiye anayehudumia watu.

Kuna vibanda vitatu vya makuti katika ufuo wa bahari, kuna miti kadhaa na nyasi na mnara wa mtandao. Pia kuna mnyama aliyekaribu na nyumba moja.

Hapa ni baharini, ndani ya bahari kunaonekana kuna boti au mashua. Ufuoni kuna watu kadhaa, pia kuna neti ya kucheza michezo na kando kuna miti ya nazi.

Hapa kuna ukuta amabao umeandikwa Muyeye Catholic Church. Pia nyumba hili linaonekana ndilo kanisa lenyewe. Kuna mtu aliyesimama kwenye mlango wa kuingia kanisa lile

Hili ni duka la majiko ya kielektroniki ya aina tofauti tofauti pia kuna ma feni na pia ni duka inazouza feni tofauti tofauti rangi tofauti tofauti.

Kuna watu wawili walio ndani ya jumba kubwa lililo na milango ya glasi. Kuna pia saa ya ukuta ilioandikwa kwa kiarabu, kuna mkeka.

Kuna kibanda cha makuti kilichowekwa bango ya stella enjoy touch massage pia kuna nguzo mbili ufuoni na miti kadhaa aina ya mnazi.

Hili ni kanisa, linaonekana lina waumini kadhaa walioketi. Pia kuna televisheni ambazo zina maandishi ama zinaashiria kuna maandishi yatakayowekwa na pia vyombo vya muziki vilivyo hapo.

Hapa kuna mtazamo wa mtu ambaye aliye kwa ndege, kutoka pale unaona vyumba vidogo vidogo, waona barabara, waona miti ama misitu na vitu tofauti tofauti.

Hizi ni ofisi za Huduma Centre. Kuna mhudumu kwenye kibanda cha Posta Pay anayehudumia watu wawili mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Pia kuna bango kadha wa kadha. Kuna za Mpesa, kuna za kuashiria kuna mahudumu bila kitambulisho pia.

Hiki ni kituo cha treni cha Voi kilichozingirwa na nyasi. Kuna wingu nzito linaloshikana linaloashiria mvua kubwa inakuja, iko karibu pia na barabara kuu.

Kuna treni hapa ainia ya sgr kwenye barabara yake, barabara hii imeshikiliwa na nguzo kadhaa. Nafikiri treni hii yapita porini ndo maana iko juu kiasi hichi.

Kuna mtazamo kutoka kwa ndege unaona bahari, msitu ufuo pia hoteli au nyumba iliyo na mahali pa kuogelea na nyumba za mabati nyekundu.

Kuna viti na meza zilizozingirwa na kuta mdogo wa mbao na pia kuna mapambo kwenye kuta huu na hema, na imezingirwa na miti ya nazi na majumba ya makuti.

Huu ni mkusanyiko wa waumini wa dini ya kikristo 𝑠𝑎𝑛𝑎 sana wakatoliki. Wako ndani ya kanisa ambalo liko na feni, sanamu za kidini pia.

Gari liko safarini, kwenye upande wa kulia kuna jumba ama nyumba ya ghorofa iliozingirwa na kuta la mawe na miti kama ya mnazi. Upande wa kulia kuna vibango vya kuashiria Shopping centre .

Hapa kuna mtu aliyevaa nguo za kimasai, amesimama karibu na bahari. Kuna boti pia linaonekana kwa umbali, inakaa kama anapigwa yeye picha, na ambaye tunaangalia hapa saa hii.

Kuna muumini wa dini ya kiislamu, aliye kwenye swala zake na amezingirwa na mikeka na juu yake kuna feni na mabati na dirisha.

Kuna hoteli moja ya kifahari kwenye ufuo, umezingirwa pia na miti ya nazi na magugu yameoshwa ama yamefikia ufuoni na kuna ukuta wa mawe.

Hapa kuna bango ya mahakama inaashiria hali ya idara ya mahakama na utoaji wa haki inajumuisha maswala kama vile uendeshajii wa mahakama, utoaji wa haki kwa wakati, uwajibikaji na upatikanaji wa haki kwa wananchi.

Hapa ni baharini, kuna watu wawili na mtoto. Mtu mmoja ameshikilia mtoto waogelea halafu hapa ufuoni kuna mtu aliye amesimama kando ambaye anawatazama wale walio ndani ya bahari

Kuna kontaina za rangi tofauti katika bandari, kuna pia magari ya kusaidia na kuzinua na pia minara ya stima ya kumulika.

Kunagari aina la matatu lililopambwa na maandiko makubwa makubwa. Kuna duka la pizza inn na majumba mengine, kuna mnara wa mtandao na waya za stima.

Hili ni lango kuu la hoteli ya kifahari ya Southern Palm. Kuna miti ya nazi na jumba moja upande wa kulia. Kunapia vitambaa vilivyofunika miti.

Kuna mashua iliyo egezwa kwenye ufuo wa bahari. Pia kuna msitu mdogo wa miti na pia kuna kibango cha kuashiria hoteli ya kifahari ya Diamonds Leisure.

Hili ni bango la kanisa la JSCCPC Bamburi Mombasa linatangaza mkutano na kongamano ya wanawakewa moto kutoka tarehe saba mpaka tarehe tisa mwezi wa Agosti mwaka wa elfu mbili ishirina na nne shilingi elfu moja mia tano ama shilingi elfu mbili inatakikana

Hii ni barabara ya treini ya SGR. Barabara hii imeshikiliwa na nguzo. Kuna pia misitu iliyozingira barabara hizi na milima.

Kuna jumba hapa ambayo inaonekana ni msikiti. Msikiti huu una matanki ya ambayo yako juu ya msikiti huu. Pia maua yamependeza hapa kando, na nyasi pia.

Hapa ni kiwanja cha ndege pia kuna ndege aina ya akendi inasubiri wateja kuingia. Kuna watu kadhaa wanaounga foleni wanangoja kuingia kwenye ndege ile. Pia kuna wafanyikazi wa uwanja wa ndege kando ya ndege hiyo.

Kuna nyumba kadhaa, katikati kuna barabara iliyo na watu wawili, mmoja ambaye ako juu ya mnyama aina ya punda. Kuna waya za stima zinazopita juu.

Hili ni duka kuu na linauza vitu kadha wa kadha. Kuna blanketi tofauti tofauti na pia wanasherere, na pia watu hao wanaonekana wenye shughuli za ununuzi.

Kuna mashua kadhaa zilizoko ndani ya bahari na waogeleaji. Kuna watu wanaotembea kwenye ufuo na mtu wa pikipiki anaendesha kifaa chake.

Kuna barabara kuu iliyo na ushirikiano, kuna taa la mulika mwizi, majumba ya kuishi, miti aina tofauti tofauuti na gari aina ya lori.

Kuna mashua iliyoegezwa kwenye ufuo. Kando kuna msitu mdogo. Pia kuna ukuta wa mawe na kibango cha kuashiria Diamonds Leisure Beach and Golf Resort.

Hapa Kuna ukuta ambo una maelezo ya Mombasa Light House Church, pia kuna tank mbili za maji. Gati hili lilio hapa ni jeusi pia Kuna ndege wawili kwenye ukuta ule.

Hili ni duka la sanaa za kitamaduni, wanauza pia mikufu, bangili, mifuko ya wanawake. Pia wana mapambo ya miti midogo.